Kundi kubwa la watu walio kaa nje na viti, huku wakiwa wanapatiwa elimu na wakufunzi mbalimbali waliokuwa mbele wakitoa elimu ya watu wazima ili kuweza kupata elimu au mafunzo mbalimbali.

Chumba kikubwa chenye watu mbalimbali, walioketi wakiweka madaftari na chupa za maji kwenye meza. Mwalimu akiwa mbele akitoa elimu au mafunzo mbalimbali, kwa ajili ya wanafunzi hao kuelewa.

Kundi mbalimbali la watu wakiwa katika chumba maalumu, wakiwa wameshika madaftari na penseli, ikiashiria ni eneo la darasani kwa mwalimu akitoa elimu katika eneo hilo.

Kundi kubwa la watu mbalimbali walio katika darasa, wengine wameketi wengine wamekaa mwalimu akitoa maelekezo katika kundi hilo la watu wazima, ikiashiria upatikanaji wa elimu ya watu wazima katika eneo hilo.

Kundi la watu wakiwa kwenye chumba maalumu, wakiwemo wanawake na wanaume wakipata elimu mbele akiwa mkufunzi akishikilia kompyuta mpakato akitoa elimu au mafunzo yanayowasaidia kundi hilo la watu wanaohitaji kuwa na elimu mbalimbali.

Eneo la darasa kubwa lenye viti na meza huku watu wazima wakipatiwa elimu katika eneo hilo. Hii inaashiria elimu ya watu wazima inapatikana katika maeneo hayo.

Eneo la maktaba lenye vitabu mbalimbali vilivyopangwa kwenye kabati kwa wingi na kwenye safu nzuri, mwanamke akiwa anachagua vitabu mbalimbali kwa ajili ya kwenda kusoma na kupata maarifa tofautitofauti.

Eneo la shule ya awali, ambapo ni madarasa yamegawanyika vizuri, lakini pia eneo la michezo likiwa na michezo mbalimbali, kama vile bembea. Wanafunzi huja hapa kwa kucheza ili kuongeza afya ya akili na mwili.

Eneo la shule ya awali, eneo hilo la shule limejengeka vizuri, kukiwa na sehemu ya michezo kwa ajili ya watoto kuja kucheza, ili kutengeneza afya ya akili na mwili baada ya masomo.

Eneo la shule ya awali, iliyozungukwa na miti katika eneo hilo la shule. Sehemu ya kuchezea watoto kwa ajili ya kuburudika na kuchangamsha miili yao baada ya masomo.

Eneo la nje ya shule ya awali ambapo wanafunzi huja kupata elimu lakini kuna eneo la kuchezea watoto lenye bembea, ambapo watoto baada ya kupata elimu darasani huja hapa kuchangamsha akili na mwili.

Eneo la nje ya shule ya awali, eneo hili limechorwa michoro mbalimbali katika jengo likiashiria upatikanaji wa elimu ya nasari katika shule hii ndogo.

Eneo la shule ya awali lililozungukwa na miti mingi na sehemu ya kuchezea, ambazo bembea hizo wanafunzi hutumia kwa ajili ya kufanya michezo mbalimbali, kwa ajili ya kuimarisha afya ya akili na mwili.

Eneo la shule, magari mbalimbali yaliyopakiwa bustani na iliyo safi. Wanafunzi mbalimbali wa wakiingia katika madarasa, tayari kwa ajili ya kupata elimu.

Eneo la shule eneo hilo la shule lililozungukwa na bustani nzuri na eneo zuri la kuchezea la watoto. Shule hutumika kwajili ya kutoa elimu kwa wanafunzi wanaoweza kupata maarifa kwaajili ya matumizi mbalimbali ya badae.

Eneo kubwa la darasa, lenye viti mbalimbali vilivyopangwa katika safu maalumu. Eneo hili ni eneo la shule ambapo hutolewa elimu kwa wanafunzi, ili kupata maarifa mbalimbali.

Eneo la darasa lenye wanafunzi mbalimbali waliovalia sare za bluu wakiwa wamekaa kwenye kiti na meza, mwalimu akiwa mbele akitoa maelekezo mbalimbali kwa ajili ya wanafunzi hao kuelewa.

Eneo la shule lenye maghorofa mbalimbali, iliyozungukwa na miti mingi ikileta hewa safi, lakini pia bustani inayopendezesha mazingira ya shule, ambapo wanafunzi hupata elimu katika eneo la shule.

Eneo la shule lililozungukwa na miti mbalimbali na bustani zilizoghafi, eneo la kuchezea la wanafunzi ili kuimarisha afya zao ya akili na mwili katika eneo la shule.

Mwalimu akiwa anaandika kwenye ubao. Hili ni darasa ambalo kuna wanafunzi mbalimbali huku mwalimu akiandika maelezo mbalimbali kwaajili ya wanafunzi hao kupata kuelewa.

Eneo la nje ya shule lenye magorofa mbalimbali lenye bustani ndogo ndogo iliyozungukwa kwa nyuma ikiwa na miti mbalimbali eneo lililosafi shilikisha upatikanaji wa mazingira ya elimu ilio bora

Kundi la watu mbalimbali likiwa katika darasa ,wakishikilia mifuko yenye rangi ya kijani ambayo ina mitiani ambayo wanafunzi hufanya kwa ajili ya kujipima kutokana na masomo waliyoyasoma.

Wanafunzi wawili wakiwa kwenye chumba cha maktaba iliyopangwa vizuri yenye vitabu vyenye masomo mbalimbali tayari kwa wanafunzi kujifunza, eneo la maktaba ni eneo linalotumiwa na wanafunzi kwa ajili ya kujisomea.

Sehemu ya darasa lililokuwa linafanyiwa usafi lakini pia ikiwa ina viti na meza ambavyo kuna kompyuta mpakato kwa juu. Eneo hili hutumika kwa ajili ya wanafunzi kuja kupata elimu au mafunzo mbalimbali.

Eneo la mabweni la wanafunzi iliyo na vitanda vya dabodeka, vilivyotandikwa na mashuka ya rangi ya pinki. Wanafunzi hutumia sehemu hii kwa ajili ya kupumzikia baada ya masomo mbalimbali ya siku.

Eneo la maabara; eneo hili ni eneo la maabara, ambapo wanafunzi mbalimbali wanaochukua mchepuo wa sayansi, huja kufanya masomo yao ya vitendo katika eneo hilo la maabara.

Kitabu cha kemia kukiwa na mtu akiwa katika chumba cha maabara akichanganya kemikali mbalimbali, vitabu hivi hutumiwa na wanafunzi wanaochukua mchepuo wa sayansi ili kupata elimu na mafunzo mbalimbali kuhusu somo la kemia.

Eneo la darasa ambapo walimu mbalimbali na wanafunzi wakiwa wameketi kwenye kiti na meza, baadhi ya walimu wakiwa wamesimama ikiashiria utoaji wa elimu katika eneo hilo darasa.

Eneo la shule ukiwa kuna majengo tuna tofauti yenye rangi ya udongo mwekundu mabati ya kijani, huku wanafunzi wakianika nguo zao katika senyenge baada ya kuzifua.

Eneo kubwa la darasa lililokuwa na wanafunzi mbalimbali walioketi na kompyuta mpakato zikiwa mbele yao, huku mwalimu akitoa maelekezo mbalimbali wakiwa wanamsikiliza kwa umakini.

Kundi kubwa la wanafunzi wakiwa kwenye darasa maalumu wakipata masomo mbalimbali au elimu kutoka kwa mkufunzi aliye mbele aliyekuwa na kompyuta mpakato katika meza yake.

Eneo la darasa lenye watu mbalimbali, wakiwa wamekaa kwenye viti na meza zenye kompyuta, mwalimu akitoa mifano au elimu kwa wanafunzi hao ili kuweza kupata maarifa mbalimbali.

Kundi kubwa la watu wakiwa kwenye chumba maalumu, baadhi yao wakiwa wamekaa na wengine wakisimama, huku mkufunzi akiwa mbele na kutoa mafunzo au elimu mbalimbali kwa kundi hilo la wanafunzi.

Kundi kubwa la watu waliokua katika chumba maalumu cha darasa, ambapo wamekaa kwenye safu za viti na meza, mwalimu akiwa mbele akitoa elimu hiyo na mafunzo, kwa ajili ya kupata maarifa kwa wanafunzi.

Eneo la darasa mwalimu akiwa mbele uku kundi kubwa la wanafunzi likiwa linamsikiliza walioketi kwenye madawati elimu hii ni elimu ya msingi ambapo walimu utoa elimu hiyo kwa wanafunzi ilikupata maarifa.

Kundi la watu wakiwemo wanawake na mwanaume, ikiwa wamekaa wakipata mafunzo mbalimbali; mojawapo akiwa ameshikilia na kutumia kompyuta makato.

Eneo la darasa lenye wanafunzi mbalimbali wenye jinsia ya kike na wa kiume waliokaa kwenye meza walipoweka madaftari, mwalimu akiwa mbele akitoa maelekezo mbalimbali kwaajili ya wanafunzi hao kuelewa.

Kundi kubwa la watu wakiwa kwenye chumba (wanawake na wanaume), tayari kwa ajili ya kupata mafunzo au elimu mbalimbali, kutoka kwa mwalimu au mkufunzi wa shule au chuo hiko.

Eneo kubwa la darasa lina wanafunzi mbalimbali huku makabati ya vitabu yakiwa yamewazunguka, eneo hili usahidia kupata elimu kutokana na walimu kutoa mafunzo mbalimbali kwa wanafunzi hao.

Kundi la watu wakiwa wamevalia sare wakiwa na mteja wakipata mafunzo mbalimbali jinsi ya unyoaji. Elimu hii hutolewa kwa ajili ya kujipatia ajira mbalimbali kwa jamii.

Eneo kubwa la darasa, lenye wanafunzi mbalimbali waliokaa kwenye kiti na meza kwa utulivu, huku mkufunzi akiwasimamia kwa ajili ya kufanya mtihani, kwa lengo la kuwapima alichowafundisha.

Eneo la darasa maalumu ambapo kundi la watu mbalimbali wakiwa katika eneo hilo wakipata elimu, baadhi yao wakitumia kompyuta mpakato ili kuweza kuchukua taarifa mbalimbali za elimu zitakazowasaidia.

Eneo kubwa la darasa, lililo na wanafunzi mbalimbali wakiwa wamevalia sare. Mbele kukiwa na mkufunzi au mwalimu akiwa na ubao mdogo, akiandika mifano mbalimbali ili kuweza kuwapatia elimu wanafunzi hao.

Kundi la watu mbalimbali, wakiwa kwenye darasa, wakiwa wamekalia viti na meza. Eneo hilo hutolewa elimu mbalimbali kutoka kwa walimu au wakufunzi ambao wana taaluma ya kufundisha wanafunzi hao.

Kundi kubwa la watu waliopo katika chumba maalumu chenye watu wengi ambapo mkufunzi akiwa mbele akitoa elimu mbalimbali na mafunzo ambao wanahitaji wanafunzi hao.

Eneo la chumba cha darasa, ambapo kuna wanafunzi mbalimbali walioketi kwenye viti na kutumia meza kwa ajili ya kuweka madaftari au kompyuta mpakato. Mwalimu akiwa mbele akitoa maelekezo mbalimbali.

Eneo la chumba kikubwa madarasa ambapo watu mbalimbali wameketi wakiwa na viti na meza, huku wakiangalia kwenye kompyuta mpakato wakizitumia kwaajili ya kupata taarifa mbalimbali za elimu.

Chumba la darasa lenye wanafunzi mbalimbali walioketi kwenye kiti na meza. Mwalimu akiwa mbele na ubao ukiwa umeandikwa vitu mbalimbali akiwa anatolea elimu au mafunzo yanayowasaidia wanafunzi hao.

Kundi la watu mbalimbali wakiwemo wanawake na wanaume, wakiwa wameketi, na wameweka kompyuta mpakato, juu ya meza, ikiashiria wakiwa wanajisomea katika eneo hilo lililo tulivu.

Chumba kikubwa cha darasa ambapo kuna wanafunzi mbalimbali waliovalia sare, mwalimu akiwa mbele akitoa maelekezo kwa njia ya mfumo wa televisheni.

Eneo kubwa la darasa lenye wanafunzi mbalimbali, wa kike na wa kiume, tayari kwa ajili ya kupata elimu inayotolewa na mwalimu aliyepo mbele yao.

Eneo kubwa la darasa kukiwa na watu mbalimbali ikiwemo wanawake na wanaume, mwalimu akitoa elimu au mafunzo ambao wanafunzi hao wanahitaji kwaajili yakupata maarifa mbalimbali ikiashiria ni elimu ya watu wazima.

Eneo la darasa kukiwa na wanafunzi mbalimbali walioketi kwenye meza ambazo zina kompyuta mbalimbali, mwalimu akitoa maelekezo kwa ajili ya wanafunzi hao kupata mafunzo mbalimbali.

Kundi la watu mbalimbali wakiwemo wanawake na wanaume katika chumba maalumu cha darasa, ambapo mwalimu yuko mbele akitoa elimu au mafunzo kwa ajili ya wanafunzi hao kuelewa.

Eneo la darasani, ambapo wanafunzi wa ustadi wa kazi, wakiwa wamevalia sare zinazofanana, huku wakishika vitabu mbalimbali, kwa ajili ya kupata elimu au mafunzo ya ufundi stadi.

Darasa maalumu, ambapo wanafunzi mbalimbali wamevaa sare, wakitengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia ufundi, huku kompyuta zikiwa katika meza zao.

Kundi la watu mbalimbali wakiwa wamevalia sare maalum. Eneo hili hutumika kwaajili kufanya ukazi wa ufundi stadi. Elimu hiyo hutolewa kwaajili ya kupata mafunzo ya kutengeneza vifaa mbalimbali

Eneo la chumba maalumu ambapo, wanafunzi mbalimbali waliovalia sare wakipata mafunzo ya ufundi stadi. Mafunzo haya huwasaidia kuweza kutengeneza vitu mbalimbali.

Watu wawili wakiwa katika chumba maalum ambapo wanapata elimu na mafunzo ya ufundi stadi, wakiwa wameshikilia vifaa na kufanya marekebisho kwa kutumia elimu mbalimbali.